Mhudumu na mhudumiwa wakiwa wanaongea. Wanaonekana wakishirikiana kwa utulivu. Mhudumu anatoa maelezo au msaada na mhudumiwa anasikiliza kwa makini. Hali inaonyesha utoaji wa huduma kwa njia ya heshima na mawasiliano ya moja kwa moja.

Mahudumu wa wananchi wakiwa katika kituo cha huduma Kenya. Baadhi yao wamevalia suti rasmi wakionyesha kuwa ni maafisa au wageni wa heshima. Mhudumu mmoja anaonekana akiangalia tarakilishi huku akihudumia na watu walio mazingira yanaonyesha utaratibu wa utoaji wa huduma.

Mawakili wapya wakihitimu katika sherehe ya kuhitimu. Wamevalia mavazi rasmi ya mawakili, ikiwa ni pamoja na joho jeusi na kofia rasmi ya kuhitimu. Wengine wameshikilia vyeti vyao vya kuhitimu.

Aliyekuwa mwakilishi wa wamama wa kaunti ya Nairobi, Rachel Shebesh, akiwa akiongea, huku nyuma yake kuna wamama na wazee waliovalia kofia yenye imeandikwa "tuko pamoja".

Mhudumu wa huduma nchini kenya akiwa katika mavazi rasmi ya huduma. Anaonekana akizungumza na wamama watatu katika mazingira ya huduma ya kijamii. Wamama hao wanapokea huduma na ushauri kutoka kwa muhudumu na wanashirikiana na furaha na umakini.

Washabiki wa timu ya Gor Mahia wanajivunia kwa wima na ari kubwa wakiwa wamevaa jezi za timu za kijani na nyeupe. Wengine wao wanashikilia bendera za timu na vituve vya timu wakiwa wamekusanyika uwanjani.

Watu wengi wamepanga foleni kwa utulifu katika kituo cha huduma kila mmoja anasubiri kwa usubira ili apate huduma anayohitaji iwe ni ya afya, usajili au unaoashiria nidhamu na umuhimu wa umoja kijamii katika maisha ya kila siku.

Washabiki wakiwa katika eneo la tukio. Wengine wao wakiwa wamevaa mavazi ya timu wanaoshabikia. Uso yao unaonyesha furaha, msisimuko na hali ya kuunga mkono. maandhari inaonyesha mshikamano.

Mhudumu wa huduma kwa wateja akishika vidole vya mhudumiwa kwa uwangalifu ili kuweka alama za vidole kwenye mashine maalum ili sehemu ya mchakato wa udhibitishaji wa utambulisho wa mtu unaotumika katika huduma mbalimbali kama usajili wa vitambulisho, huduma za benki au mifumo ya usalama.

Kituo cha hduma kenya, mhudumu mmoja ameketi ila wawili wamesimama kwenye meza maalum iliyowekwa kwa ajili ya kutoa taarifa na msaada kwa wananchi, meza hii imeandikwa information desk

Wachezaji wakisherehekea ushindi wao baada ya mechi. Wachezaji wanaonekana wakiwa na furaha wakikumbatiana na wakirukaruka, wengine wakipeperusha mikono yao juu. Baadhi yao wamebeba kikombe cha ushindi.

Wanariadha wakiwa mbioni kwenye mashindano, waking'ang'ana kwa nguvu kila mmoja akijaribu kushinda. Wote wanaonekana wakikimbia kwa kasi. Nyuso zao zinaonyesha juhudi na ari ya ushindani.

Kituo cha huduma Kenya, Ampapo watu wa huduma wametembelea wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi kama suti, Baadhi yao wanafanya kazi kwa kituo hicho huko wangine wakitembea wakikagua huduma zinazotolea, Mazingira ya kituo ni safi na yenye maandishi ya huduma Kenya.

Sehemu wazi inayoonekana kuwa mazingira ya kijiji. Ambapo wahudumu wa huduma wanatoa msaada kwa wateja. Wahudumu wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya huduma, kama vile mavazi ya Huduma Kenya. Wanashughulikia wateja.

Huduma Kenya ambapo mhudumu mmoja ameketi mezani, akiwa tayari kumhudumia wananchi. Amevalia sare rasmi za huduma Kenya na mbele yake kuna tarakilishi. Mazingira ni safi, tulivu na yanayoonyesha hali ya utayari wa kutoa huduma kwa wateja.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Huku wakimpa mchezaji mwenzake pambaja wengine wakiwa wanafurahia. Hii inaonekana kwamba wameshinda mchezo hii.

Aliyekua raisi wa nne wa Kenya Rais Uhuru Mwigai Kenyatta, akiwa anamsalimia mama huyu kwa furaha, wote wanaonekana wako Na furaha raisi amevalia.

Wahudumu wa huduma Kenya waki hudhuria mafunzo, wakisikiliza kwa makini mkufunzi mbele yao. Baadhi yao wanachukua noti na wengine wamevalia sare rasmi za huduma Kenya.

Chombo ambacho kinatumika kutupia takataka, hata zile za ndani kama karatasi, plastiki na mabaki ya chakula. Tena inaweza kutumika shuleni.

Ni kituo cha huduma Kenya ambapo wananchi wanakusanyika kupata huduma mbalimbali za kiserekali. Baadhi ya watu wako kwenye foleni wanasubiri kuhudumiwa, kuna mabango yenye maandishi ya Huduma Kenya na kaunta ambazo maafisa wa serekali wanatoa huduma kama vile usajili wa kitambulisho.

Sehemu ya Huduma Kenya ambapo kuna meza ya taarifa information desk , afisa wa huduma wa wateja anaonekana akiwa ameketi nyuma ya meza hiyo tayari kuwahudumia wananchi wanaokuja kutafuta msaada au taarifa.

Ni huduma Kenya na kuna maandishi yaliyoandikwa information desk . Hii ni sehemu ya kutoa maelezo na mwongozo kwa mwananchi wanaokuja kutafuta huduma mbalimbali. Meza hii ya maelezo huwa ya kwanza kwa wageni wanaoingia.

Kituo cha Huduma Kenya ambapo wananchi wanasubiri kuhudumiwa. Wahudumu wamevaa sare rasmi. Mazingira ya kituo ni safi, nadhifu na yana mabango yanaonyesha hudumu zinatolewa huku kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za NSSF na NHIF

Huku ni huduma Kenya, ambapo wananchi hu hudumiwa kwa urahisi na haraka. Hapa tunaeza kupata mwanaume flani ameenda kuhudumiwa.

Viongozi wa chama cha ODM, wakiwa kwenye mkutano haizna ya kisasa. Moja wa viongozi anaonekana akizungumza, huku wengine wakiwa wamesimama. Mazingira yanaonyesha kuwa ni tukio rasmi la chama

Wachezaji wa ragbi wakiwa uwanjani wakicheza kwa nguvu na kasi. Wamevaa sare za michezo za rangi tofauti, kila timu ikiwa na mavazi yake ya kipekee. Baadhi ya wachezaji wanaonekana wakikimbilia na mpira.

Uwanja mkubwa wa michezo uliojaa watu ambapo wanariadha mbali mbali wanashiriki katika mashindano. Uwanja huu umezungukwa na watamazi wengi walioketi majukwaani wakishangilia kwa furaha na anasa

Huduma Kenya ambapo ni sehemu rasmi ya serikali ya Kenya inayowahudumia wananchi kwa kuwapatia huduma mbalimbali za serikali, tunaweza kuona chengo la kisasa na maandishi yanayosomeka waziwazi

Ni eneo la huduma kenya ambapo watu wawili wamesimama karibu na kaunta, mmoja wao amevaa suti rasmi akiashiria kuwa huenda ni mteja au afisa wa serikali. Mwingine amevaa sare rasmi za huduma kenya akionekana kuwa mhudumu anayetoa msaada wa kuhudumia wateja.

Mtu ameshika picha ya aliyekua waziri mkuu Raila Amolo Odinga, Huku wengine wanaonekana wandaandamana kwa picha inaonyesha kwamba Raila na Kalonzo walikuwa wanaomba kura 2017.

Wachezaji wa timu moja wakiwa wamefurahi sana, wakishangilia kwa pamoja. Inaonekana mmoja wao ameweka goli, jambo linalo wafanya wote kusherehekea kwa furaha. Furaha yao inaonyesha mshikamano wa timu na mafanikio yao ya uwanjani.

Huduma Kenya ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na viongozi wengine wakisimama pamoja wakishiriki shughuli rasmi. Wamevaa mavazi rasmi na mazingira yanaonyesha kuwa ni hafla ya serikali.

Eneo la huduma kenya ambapo watu wameketi kwenye viti wakiendelea kusubiri kuhudumiwa, baadhi yao wanaonekana wakiwa na makaratasi mikononi huku wengine wakitazama mbele au wakizungumza kwa sauti ya chini, mazingira ni ya ofisi ya umma.

Rais William Ruto akiwa katika uabisho, amevaliwa suti rasmi anaonekana akiweka mkono wake juu ya bibilia huku akiabishwa na jaji mkuu mbele ya umati mkuu wa watu, Pembeni wake mke wake mama Recho Ruto.

Jengo la benki na kuna wateja wanaosubiri kuhudumiwa, huku wahudumu wakiwa kwenye counter wakitoa huduma kama kutoa na kueka pesa, ushauri wa kifedha au kufungua akaunti.

Cheti cha kuzaliwa ambacho ni hati rasmi inayothibitisha tarehe ya kuzaliwa, jina la mtoto, majina ya wazazi, mahali alipozaliwa na taarifa nyingine muhimu. Hati hii ina nembo ya serikali na maandishi ya kipekee yanayoonyesha kuwa ni hati halali ya usajili wa kuzaliwa.

Kituo cha huduma Kenya , mahali ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali kama vile kuomba au kuchukua kitambulisho cha taifa ,pasipoti, cheti cha kuzaliwa, huduma za "NSSF"

Wachezaji wa timu moja wakiwa wakijiayarisha kwa mchezo. Wamevalia sare zao za michezo na wanaonekana wakifanya mazoezi mepesi, kuzungumza au kupanga mikakati kabla ya kuanza mechi. Hali inaonyesha mshikamano, umoja na hali ya ushindani.

Wahudumu ya huruma kenya huku wamefalia sare rasmi wakiwa wamekati katika kambuna mzuri wakisikilisa maeleso kutoka mkufunzi hii ina ishiria juhudi ya serkali au tasisi musika katika kuwa mwoesi wa toumo.

Wahudumu wakiwa sehemu ya wazi inayofanana na uwanja wakipeana huduma kwa wananchi. Wahudumu hawa wanagawa huduma namba kwa watu waliopanga foleni kwa utaratibu huku kila nmoja akisubiri kwa subira ili kuhidumiwa.

Viongozi wa chama cha ODM wamesimama huku kuna mwenye anaongea . Wamevalia suti na wamengara sana . Nyuma yao ni picha ya aliyekuwa waziri wa Kenya Raila Omolo Odinga.

Watu wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Wamepanga foleni kwa utulivu kwenye eneo la Huduma Kenya. Mandhari inaonyesha, hali ya kusubiri huduma kwa mpangilio na nidhamu.

Aliyekuwa Rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana akizungumza na majaji waliovaa mavazi ya mahakama wakiwa katika chumba cha makutano. Rais Kenyatta anaonekana akiwa na uso wa dhati akitoa maelezo yake.

Ni kundi la wachezaji wakiwa uwanja wakishiriki katika mchezo wa mpira wa miguu. Wamevaa sare za mchezo zenye rangi tofauti. Kila timu ikiwa na sare yake ya kipekee. Baadhi yao wanaonekana wakikimbia uku wakifuatilia mpira.

Mashabiki wakiwa wamesimama wakitazama michezo. Wanaonekana makini na wengine hamasa wakiwa wamevalia mavazi ya timu wanao shabikia.

Ofisi ya huduma Kenya ambapo wananchi huja kupata huduma mbali mbali za serikali. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye utulivu na kuna mabango au maandishi yanayoonyesha huduma zinapatikana.

Wachezaji wawili wa netiboli wakiwa uwanjani. Wamevalia sare za michezo na kila mmoja ana alama ya nafasi anayochezea. Mmoja wao anaonekana akiwa na mpira akitafuta nafasi ya kumpasia mwenzake.

Muhudumu katika huduma Kenya, anamuonyesha mteja wake huduma ya kipekee. Mteja anaonekana akiwa na furaha na kuridhika na huduma inayotolewa. Muhudumu ambaye anaonekana mwenye ustadi na ufanisi anakua na tabasamu la kirafiki wakati anaotoa huduma hiyo.

Wachezaji wawili kutoka timu tofauti wakiwa uwanjani. Mmoja wao akiwa anashangilia. Mchezaji wa pili anaonekana akitazama kwa kimya akiwa amesimama kwa huzuni.

Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha, huku wakishika bendera ya Kenya. Wanaonekana wakishirikia tukio maalum kama usindi wa mchezo au hafla ya uzalendo. Furaha yao inaonyesha mshikamano, uzalendo na umoja ya wananchi.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amesimama pamoja na rais wa jamuhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto. Wote wawili wamevalia mavazi rasmi . Jaji mkuu Koome akiwa amevaa vazi rasmi ya majaji huku Ruto amevalia suti yake na tai.

Wachezaji wawili tofauti wa rugbi wakiwa uwanjani. Kila mchezaji amevalia sare ya timu yake na wanaonekana kuwa katika harakati za mchezo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kwenye uwanja wa mchezo.

Ni huduma Kenya ambapo utoaji wa vitambulisho kwa wananchi, kutoa cheti cha kuzaliwa au cha kifo, kuchukua kibali cha polisi, kusaidia wananchi kulipa huduma kupitia ecitizen.

Hii mpango wa serikali ya Kenya inayolenga kuleta huduma za serikali karibu na wananchi, kupitia vituo maaalum vinavyoitwa vituo vya huduma. Haya inaonekana ni makubwa wa huduma.

Wachezaji wa timu moja wakiwa uwanjani wakikimbia kwa pamoja wakiwa wamevalia sare za michezo za rangi moja zinazoonyesha kuwa wanatoka katika timu moja. Wanakimbia kwa kasi na kwa mbio.

Mama askari akiwa ndani ofisi ya huduma Kenya, akizungumza na mhudumu. Wanaonekana wakizungumza kwa utulivu. Huenda mama askari anafuta huduma au maelezo muhimu kutoka kwa mhudumu. Mazingira yanaonyeshashughuli za kawaida ya utoaji wa huduma kwa wananchi.

Aliyekuwa rais wa jamhuri ya kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wakati ya hafla ya kuapishwa wake wa urais, amevalia suti rasmi akiwa ameweka mkono juu ya bibilia, huku akikariri maneno ya kiapo mbele ya jaji mkuu.

Huduma kenya ambacho ni kituo ya kutoa huduma mbalimbali kwa jamii, kituo hiki kinaonekana kuwa na majengo yaliyo pangliwa vizuri na kuna watu mbalimbali wakitafuta huduma, inaweza kuwa ni kutoa...

Ni pasipoti iliyofunguliwa ikionyesha ukurasa wenye picha. Maelezo kama jina, uraia, tarehe ya kuzaliwa na nambari ya pasipoti yanaonekana sambamba na picha ya mtu. Pasipoti ni hati rasmi ya kusafiria inayotolewa na serikali.

Mpango wa serikali ya Kenya unaolenga kuleta huduma za Serikali karibu na wananchi, kupitia vituo maalum vinavyoitwa vituo vya huduma. Lengo kuu ni kutoa huduma za uma kwa urahisi.

Kiongozi wa huduma Kenya akizungumza na mhudumu. Kiongozi huyu anaonekana akitoa maelezo, ushauri au kushirikiana mawazo kuhusu utendaji kazi. Mhudumu anasikiliza kwa makini.

Kituo cha huduma Kenya ambapo wataalamu wanapata huduma mbalimbali za serikali kama vile usajili wa vyeti, huduma wa vitambulisho, leseni na nyinginezo. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa.

Kituo cha huduma Kenya, ambapo wananchi wameketi wakisubiri huduma. Wahudumu wamevaa sare rasmi za kazi na wanaonekana wakihudumia wakenya. Mazingira ni safi na iliyopangwa vizuri.

Wahudumiwa wameketi kwenye viti kwa utaratibu ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa kwa huduma mbalimbali kama vile: kupata kitambulisho, cheti cha kuzaliwa au huduma za NSSF.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wanafurahia kwa shangwe . Ishara kuwa wameshinda mechi. Baadhi yao wanakumbatiana ,wengine wanaruka juu kwa furaha na nyuso zao zinaonyesha ushindi na furaha kubwa .

Ni huduma Kenya, ambapo wahudumu wamekaa tayari kuwahudumia wateja. Mbali wananchi wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa. Mazingira yanaonyesha shughuli Za utoaji wa huduma kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za KRA ,NHIF.

Mikono miwili iliyoshikana kwenye ishara ya salamu ikiwa na ujumbe wa maandishi "tuko pamoja" hii ni taswira inayoonyesha ushikamano, amani na ushirikiano kati ya watu.

Sehemu ya Information Desk katika kituo cha huduma Kenya, mezani kuna muhudumu aliye keti tayari kuwa hudumia wananchi. Mazingira inaonekana na yenye mpangilio inalenga kutoa huduma kwa haraka na kwa uraisi.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wakicheza uwanjani, kila timu imevalia sare ya rangi tofauti, na wachezaji wanaonekana wakijitahidi, wakishirikiana na kushindana kwa nguvu katika mchezo.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa uwanjani wakicheza mpira. Kila timu imevalia sare za rangi tofauti, zikionyesha utofauti wao. Wachezaji wanaonekana wakiwa kwenye harakati za kujuana, wengine wanakimbia, wengine wanapambana kugombea mpira.

Mama akiwa ameinua kitambaa kilichoandikwa bandari fc akionyesha mshikamano na ushabiki wake wa timu hii ya mpira wa miguu mama huyu anaonekana mwenye furaha huku akilitangaza jina la timu kwa kusitiza.

Mazingira ya kazi ya kitaalumu na utaratibu mzuri wa watoaji wa huduma kwa wananchi. Wahudumu wamevaa sare na wanonekana wakifanya kazi kwa bidii. Mazingira yanaonyesha shughuli za utoaji wa huduma kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za KRA.

Mhudumu katika kituo cha Huduma Kenya akimkabidhi mhudumiwa kipande. Mhudumu huyu amevaa sare rasmi za Huduma Kenya, amesimama. Mhudumiwa anapokea kipande kwa mikono. Mazingira ya kituo ni safi.